Mkulima anaosha ng'ombe kwa maji kwenye zizi, akitunza usafi wa mifugo. Ng'ombe wengine wanapumzika au kula wakionyesha mazingira ya kufugwa vizuri.

Ng'ombe kadhaa wamelala au kupizika ndani ya zizi lenye nyasi nyingi, wakionekana kuwa kwenye mazingira tulivu. Muundo wa zizi ni wa kawaida unaowezesha uhifadhi bora wa mifugo na chakula.

Kishada cha ndizi mbichi imening'inia kwenye shina ikiwa bado katika hatua ya ukuaji kabla ya kuvunwa. Mandhari ya kijani inaashiria uzalishaji wa mimea wa asili usioingililiwa na teknolojia au binadamu.

Mmea wa ndizi unakua porini wenye majani mapana ya kijani yaliyopata doa sababu ya hali ya mazingira. Mandhari ya asili huonyesha ukuaji wa mimea bila usimamizi wa binadamu, ishara ya mazingira yanayojitegemea.

Kifaa kinachoonekana kinatumika kupima kiasi cha maziwa yaliyokusanywa kwenye mfumo wa kuchuja. Inaonyesha kiwango sahihi cha maziwa, muhimu kwa udhibiti na ubora katika uzalishaji.

Mwanamume aliyevaa kofia na buti, akisimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungiwa kwenye zizi la mbao. Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe na wanasimama kwenye eneo lenye nyasi.

Watu watatu, wawili wakiwa wamesimama na mmoja ameketi. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara, kofia za nywele na buti ndefu nyeupe. Wanaonekana wakiendesha shughuli fulani ya maandalizi au uzalishaji, labda katika mazingira ya kitaalamu au usafi, huku mmoja akichanganya kitu kwenye chombo kikubwa.

Mwanamke aliyevaa kofia ya nywele na koti jeupe la maabara, akishikilia chupa ndogo ya kumiminia kimiminika ndani ya bika iliyo na kimiminika cheupe. Anaonekana kuwa akifanya jaribio au uchunguzi wa kisayansi katika maabara.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwenye mmea wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea huo, zikionyesha ukuaji mzuri shambani.

Shamba hili ni la miti ya migomba iliyojaa ndizi mbichi nyingi na za kijani. Mimea imepangwa kwa mistari nzuri ikionyesha kilimo bora na cha kisasa.

Mwanaume akikamua ng'ombe maziwa ndani ya banda la mbao, amevalia sare ya kijani kibichi na anakamua ng'ombe kwenye ndoo nyeupe. Shughuli hii inaonyesha shughuli ya kila siku ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Habanda la kisasa la ng'ombe ambapo ng'ombe kadhaa wamepangwa katika mabanda maalum wakila nyasi kutoka kwenye malisho yaliyowekewa mbele yao. Banda hilo lina paa na nguzo za mbao na chuma na kuna njia katikati ya vibanda vya ng'ombe. Milango ya chuma inaonekana mbele inaashiria uzio wa kuzuia ng'ombe. Kwenye sehemu ya kati nyuma kuna mlango wa kijani unaoelekea nje au kwenye chumba kingine.

Ng'ombe anayekamuliwa kwa kutumia kifaa cha kisasa cha kukamua maziwa. Mkono wa mfugaji umevaa glavu nyeusi kwa usafi na usalama wakati wa mchakato huu.

Wanaume na wanawake wakiwa wamesimama karibu na ng'ombe wawili weusi na weupe waliofungwa kwenye zizi. Inaonekana kama tukio la kilimo au maonyesho ya mifugo, labda wakiangalia afya ya ng'ombe.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika nje ya duka la maziwa liitwalo Destiny Dairies, ambalo lina bango la milk ATM . Duka hilo limejengwa kwa mabati na kuna baadhi ya mikebe ya maziwa chini.

Donge la jibini na kutande au chizi iliyotengenezwa nyumbani ikiwa imewekwa kwenye chujio la kijani kibichi chenye matundu laini. Jibini hilo linaonekana kuwa jeupe na lenye mchanganyiko wa vipande vigogo vidogo.

Mwanamke akichambua ndizi akiwa amechuchumaa kwenye ardhi ya udongo. Anaonekana kufanya kazi shambani na kuna miti ya ndizi nyuma yake.

Bakuli la kioo lililojaa kimiminika cheupe kinachoonekana kuwa maziwa yaliyoganda au mtindi chenye vipande vidogo vidogo vya magadi au chembechembe ndani yake.

Ng'ombe wengi weusi na weupe, baadhi wakiwa wamesimama na wengine wamekaa ndani ya zizi lenye paa na kuta za mbao na chuma. Inaonekana ni shamba la kufuga ng'ombe wa maziwa.

Mwanamke aliyesimama katikati ya migomba na ndizi nyingi zilizokatwa na kupangwa tayari kwa kuuzwa au kusafirishwa. Anaonekana akitabasamu na ameridhika na mavuno yake.

Rundo kubwa la ndizi mbichi lenye rangi ya kijani kibichi zikiwa zimekusanywa chini ya mti wa ndizi au karibu na shamba la ndizi. Zinaonekana zikiwa zimevunwa na zipo tayari kusafirishwa au kuuzwa.

Wanaume wawili wakionsha ng'ombe wawili, Moja mweusi na mwingine wa kaawia, wakutumia mabomba ya maji na brush maalum, ng'ombe hao wamefungwa Kwenye mabanda, iliyo andaliwa kwa ajili ya usafi.

Mkulima anaonekana akishikilia ngunzi la mahindi lililokomaa, akiwa amesimama kwenye shamba la mahindi marefu. Ana tabasamu usoni akionyesha furaha au kuridhika na mavuno yake shambani.

Mwanamume aliyevaa shati jeupe na buti ndefu nyeupe, akisimama kando ya ng'ombe mweusi na mweupe ndani ya zizi la kisasa la kufugia ng'ombe. Anaonekena akishika vifaa vya kukamulia maziwa akionyesha shughuli za ufugaji wa kisasa.

Mvulana anaonekana akikamua ng'ombe ndani ya ndoo ya bluu, katika mazingira yanayoonekana kubwa ya viti vingi. Ardhi ni kavu na yenye vumbi, huku miti na ukuta na mawe vikiwa nyuma.

Rundo la ndizi mbichi zikiwa zimetundikwa kwenye mmea wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea huo na baadhi ya mashina ya mti yanaonekana nyuma. Ndizi hizo zinaonekana kuwa changa na bado hazijafikia ukomavu wa kuvunwa.

Shamba kubwa la migomba likiwa limejaa miti ya ndizi yenye majani mabichi yananawiri. Mistari ya miti inaonekana mbali ikionyesha upanzi uliopangwa vizuri. Picha inaashiria kilimo cha ndizi labda katika eneo lenye hali nzuri ya hewa kwa mazao haya.

Mwanamume aliyevaa kofia na shati la waridi akiwa amepiga magoti na kukamua ng'ombe mweusi na mweupe. Anaonekana akikusanya maziwa kwenye ndoo nyeupe ishara ya shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva, zikiwa zimeungana kwenye mmea wa ndizi. Zimezungukwa na majani mapana ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi.

Maundo makubwa ya nyasi kavu yalio fungwa vizuri, yakiwa yamepangwa juu ya paleti za mbao. Inaonekana ni gala au pengine chombo cha kuhifadhi malisho ya mifugo inayowekwa hapo.

Wanaume wawili wamejishughulisha na ukusanyaji wa maziwa katika mazingara ya vijijini, mmoja akimimina maziwa kwenye mitungi mikubwa ya chuma, aliyobeba kwenye gari ndogo lililoshikana na pikipiki. Zinaashiria shughuli za biashara ya maziwa labda kama njia ya usafirishaji au usambazaji kutoka mashambani. Mazingara yanajumuisha miti na njia ya udongo ikionyesha maisha ya kawaida ya vijijini.

Mimea inaonekana katika picha ina mashamba ya ndizi. Mistari ya mimea midogo inapandwa kwenye udongo wa kahawia ikionyesha shamba linatayarishwa upya au linaendelezwa kupaliliwa.

Shamba kubwa la migomba michanga likiwa na majani yake pana na ya kijani kibichi yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Inaonekana kama shamba la kibiashara la ndizi.

Wafanyi kazi, wengi wakimimina maziwa kutoka kwenye ndoo, kwenye kituo cha ukusanyaji, pembeni yao, kuna mitungi mingi ya chuma, kwa ajili ya kuhifadhi maziwa.

Ng'ombe wachanga kadhaa, wengi wao wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye zizi lenye udongo, wengine wa ng'ombe wanaonekana nyuma ya uzio.

Kuna watu wawili waliovaa sare nyeupe na barakoa, wanashiriki katika kuchakata bidhaa ya kiyoyevu, labda maziwa. Mmoja wao anatumia funnel kumwaga kutoka kwa pakiti hadi kwenye chombo kikibwa huku watu wengine wakishuhudia shughul hiyo ya uzalishaji.

Mkulima aliyevaa mavazi ya kujikinga na kofia ya njano akimnyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe kwa kutumia pampu ya kunyunyizia mgongoni. Inaonekana ni shughuli ya kudhibiti wadudu au magonjwa katika shamba la mfugo.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika jani la mmea wa mahindi jani hilo linaonekana kuwa na mashimo na uharinifu. Ishara zinaonyesha limeadhiriwa na wadudu au magonjwa. Mkono umevaa saa ya mkono na chini ya mmea kuna udongo wenye rangi ya kahawa.

Wanaume wawili wakisimama karibu na pikipiki ambazo zimebeba mikebe mikubwa ya maziwa, zikiwa zimeegeshwa nje ya jengo la rangi ya waridi na buluu. Inaashiria shughuli ya usambazaji wa maziwa, labda kwa kutumia pikipiki kama njia kuu ya usafiri.

Mikono ya mtu inashika gunzi la mahindi makavu. Kuna magunzi mengi ya mahindi yametapakaa chini. Kunaonyesha shughuli za mavuno au ukaguzi ya mahindi shambani.

Shamba kubwa la migomba, ikiwa na mimea mingi yenye majani mapana ya kijani kibichi, na udongo mwekundu uliolimwa. Inaashiria eneo la kilimo cha ndizi, labda katika eneo la vijijini.

Safu ya mimea michanga ya migomba ikiwa imepandwa kwenye ardhi nyekundu na majani yake makubwa yakijitokeza. Inaonekana ni shamba la migomba lililopandwa tu hivi karibuni.

Mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi na baadhi zikiwa na mabaka meusi. Ndizi hizi zimezongwa na majani makubwa ya miti ya ndizi.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimepangwa au kurundikwa kwa wingi, labda zimevunwa naziko tayari kwa usafirishaji na kuuzwa sokoni. Zinaonekana kuwa ndizi za aina tofauti kutokana na ukubwa na umbo kidogo.

Kundi la ng'ombe wamesimama chini ya banda rahisi iliyotengenezwa kwa miti na mabua. Mwanamume mmoja amesimama karibu na mfumo hio huku rundo kubwa la mabua ikiwa mbele. Picha inaashiria shughuli za ufugaji katika mazingira ya mashambani.

Mkono wa mtu ulioshikilia kichala kikubwa cha ndizi ndogo za manjano zilizokomaa, zikiwa bado zimeunganishwa kwenye bua yake ya kijani . Ndizi hizo zinaonekana tayari kuliwa.